Mchoro huu unaonyesha mwanafunzi ambaye ameketi mbele ya kompyuta yake ya mkono. Mwanafunzi huyu ni wa kike na ana nywele ndefu ambazo ameshikilia. Amevalia nguo ya rangi ya kijani. Mezani kuna vifaa za aina mbalimbali kama vile simu, kitabu na miwani.

Kuna mtu mmoja ambaye anabonyeza kompyuta ya mkono. Kwenye kompyuta hiyo, imeandikwa online education, online materials, e-learning webina. Mbele ya mtu huyo, kuna mwingine ambaye ameshikilia simu yake ya mkono. Pia ana kalamu mkononi na kuna kitabu mezani.

Kuna watu wawili, mmoja wa kiume na mwingine ni wa kike. Kila mmoja ana kompyuta ya mkono. Yule wa kiume ameshikilia kikombe kwenye mkono mmoja na kwenye mkono mwingine ameshikilia kalamu huku akiandika kwenye kitabu.

Kuna mwanafunzi ambaye ameketi mbele ya tarakilishi, anasoma kwa kutumia tarakilishi hio. Kwenye tarakilishi kuna mkutano unaoendelea, na kuna wanafunzi wengine ambao wanasikiliza. Kuna mwalimu pia ambaye anafundisha kwenye ubao katika tarakilishi hio. Mezani kuna kalamu. Mwanafunzi anaandika.

Kwenye meza kuna kompyuta ya mkono ambayo imefunguliwa. Nyuma yake kuna vitabu vinne ambavyo vimepangwa moja juu ya nyingine. Kati ya hizo vitabu kuna moja ambayo ina rangi nyekundu.

Kuna watu watatu ambao wameketi hapa mbele. Kila mmoja ana kompyuta yake ya mkono. Kuna wawili ambao wanaangalia kompyuta moja. Kuna mmoja ambaye ameketi kando pekee yake na amevalia fulana ambayo ina rangi ya bluu.

Kuna mwanafunzi wa kike ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Ana nywele ndefu. Anaandika kwenye kitabu. Kwenye kompyuta hiyo ya mkono, kuna mwana mwalimu ambaye anamwelezea jambo. Pia kuna vitabu ambavyo vimewekwa kwenye mkoba. Kuna dirisha ambao unaleta mwangaza humu ndani.

Mchoro huu unonyesha picha za aina mbalimbali. Kuna tarakilishi, kuna vitabu na kitabu moja ambacho kimefunguliwa, kuna viwili ambavyo vimepangwa moja juu ya nyingine. Pia kuna miwani na kuna kofia ya watu ambao wamefuzu masomo ya chuo kikuu.

Kuna watu ambao wameketi kwenye meza. Kila mmoja ana kompyuta yake ya mkono. Kuna mmoja ambaye anaelezea wenzake jambo. Wengine wamevalia miwani. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na ukuta ina rangi nyeupe.

Kuna mtu ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Anabonyeza kompyuta hilo, kuna pia mchoro wa kofia ya mwanafuzi ambayo amefuzu katika chuo kikuu. Yule ambaye anabonyeza kompyuta amevalia shati ya rangi ya buluu.

Kuna watu ambao wako mbele ya kompyuta ya mkono. Mikono zao zinaonekana. Kuna mmoja ambaye amevalia saa kwenye mkono wake, mwingine amevalia pete. Komputa hii ina rangi ya kijivu. kuta za chumba hiki kina rangi ya kijivu pia.

Kuna wanafunzi ambao wamezunguka mwalimu wao. Mmoja amesimama na wengine wawili wameketi. Mwalimu anawafundisha kwa kutumia kompyuta ya mkono. Mwalimu huyo amevalia shati nyeupe. Nyuma yao, kuna mwanafunzi mwingine ambaye amesimama.

Kuna mtoto mmoja wa kiume ambaye ameketi kwenye meza, mbele yake kuna kompyuta ya mkono. Kwenye meza kuna kalamu na pia kuna kitabu. Mtoto huyo anasoma kwa kutumia kompyuta ya mkono.

Kuna mwanafunzi wa kike ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kwenye kompyuta hio, kuna mwanaume ambaye anaonekana akielezea mwanafunzi huyo jambo. Mwanafunzi ameshikilia kalamu kwenye mkono huku akiandika. Mezani kando yake kuna simu.

Kuna mtu ambaye ana nywele ndefu ameketi kwenye meza. Mbele yake, kuna kompyuta ya mkono. Anaonekana kuwa ako kwenye mkutano. Mezani, kuna vifaa aina mbalimbali kama vile vitabu, kikombe, na kalamu.

Kuna mwanaume mmoja mzee ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Ameshikilia kalamu kwenye mkono wake mmoja huku akiandika kwenye kitabu. Mwanaume huyo amevalia miwani. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Amevalia fulana ya rangi nyekundu. Ana nywele ndefu. Kompyuta yake ni ya rangi ya kijani. Anaonekana kuwa anasoma kwenye kompyuta hio.

Hii ni maktaba. Kuna mwanafunzi mmoja wa kike ambaye anasoma. Mezani, ana vifaa za aina mbalimbali ambazo anatumia kusoma na kuna vitabu. Nyuma yake, kuna vitabu ambavyo vimewekelewa kwenye rafu. Kuna picha ambayo imebandikwa ukutani. Ukuta huo una rangi nyeupe.

Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia suti nyeusi. Anaandika kwenye kitabu. Mbele yake, kuna tarakilishi ambayo ina rangi ya kijivu na nyuma yake, kuna zulia pia ambayo imetumika kufunika dirisha.

Mchoro huu unaonyesha aina mbalimbali ya vifaa ambavyo vinatumika katika masomo. Kuna kompyuta ya mkono, pia kuna vitabu. Kuna vitabu ambavyo vina rangi nyekundu na kuna kofia ya mwanafunzi ambaye amehitimu chuo kikuu.

Kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Amevalia shati ambayo ina rangi ya chungwa na ina madoadoa ya rangi ya bluu. Kuna jambo ambalo anaelezea kwenye kompyuta na mezani kuna kalamu.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi mbele ya kamera, ameinua mkono wake mmoja. Pia ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Inaonekana kuwa ako kwenye mkutano. Mezani, kuna kitabu na kalamu na nyuma yake kuna ubao.

Mchoro huu umeandikwa online school kuna mkono ambao umeshikilia simu pia kuna kofia ya watu ambao wamefuzu katika chuo kikuu na kuna mkoba ambao ni wa rangi ya hudhurungi.

Kuna mtu ambaye amevalia shati ameketi mbele ya kompyuta. Anabonyeza kompyuta hilo ambalo limewekelewa juu ya meza. Kwa umbali, kuna jumba ambalo lina madirisha mengi.

Wanadada ambao wameketi kila mmoja akiwa ameshikilia kompyuta ya mkono. Kompyuta ya mwanadada ambaye ameketi mbele ina rangi ya kijivu. Mwanadada huyo amevalia suruali ya jeans na ana nywele ndefu ambazo ni nyeusi. Yule ambaye ako nyuma, nywele zake zina rangi ya hudhurungi.

Kuna mwanafunzi mmoja wa kike ambaye ameketi mbele ya tarakilishi. Ana nywele ndefu na amevalia miwani. Anasoma kwa kutumia tarakilishi hiyo. Mezani kuna viti vingi ambavyo vimepangwa. Ukuta wa chumba hiki ni nyeupe.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kando ya kompyuta hilo, kuna rununu. Mwanadada huyo ana nywele ndefu na ameinua mkono. Anaonekana kuwa ako kwenye mkutano.

Hili ni darasa. Kila meza lina wanafunzi ambao wameketi mbele ya komputa. Wanafunzi hawa wameinua mikono yao. Mbele ya darasa kuna mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi hao.

Hii ni picha inaonyesha tarakilishi kwenye tarakilishi hiyo kuna kitabu kimoja ambacho kimefuguliwa na kuna vingine ambavyo vimepagwa moja juu ya nyengine vile ambavyo vimepagwa zinarangi tofauti ,iliyojuu inarangi ya waridi na ile ambayo iko chini ni ya rangi ya kijani.

Hili ni darasa. Mwalimu anafundisha wanafunzi kutumia kompyuta ya mkono. Mwalimu huyo amenyoa nywele zake. Wanafunzi hao wameketi mbele ya meza. Kuna mmoja ambaye ameketi nyuma ya mwalimu na amegeuka kuangalia mwalimu.

Kuna mtoto mmoja na mtu mzima, wameketi uku wakitazama kompyuta ya mkono. Wanaonekana kuwa kuna jambo ambalo wanajifundisha kwa kutumia kompyuta ya mkono. Nyuma yao kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe.

Kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Anaandika kwenye kitabu. Anaonekana akiwa na furaha kwa sababu ametabasamu. Amevalia shati yenye rangi ya waridi. Kuta ya chumba hiki imepakwa rangi nyeupe.

Hili ni bweni. Lina vitanda viwili. Kila kitanda kina mto. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha. Pazia zimefunguliwa ili kuleta mwangaza humu ndani. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae na ukuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hili ni darasa. Lina madawati mengi na kila moja lina kiti. Ukuta umepakwa rangi nyeupe na sakafu ina rangi nyekundu. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na hakuna wanafunzi.

Hili ni maabara ya tarakilishi. Kuna tarakilishi mengi ambayo yamepangwa kwenye meza. Humu ndani hakuna watu. Katikati ya jumba hili kuna nafasi ya watu ambayo wanaweza kutembelea.

Hiki ni chumba cha kulala. Kina kitanda kimoja ambacho kimetandikwa. Ukuta yake imepakwa rangi nyeupe na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna meza ambayo ina viti viwili.

Hili ni bweni, bweni hili lina vitanda viwili ambavyo vimejengwa kwa kutumia mbao. Sakafu ya bweni hili limejengwa kwa kutumia vigae. Pazia zimefunguliwa na kuna mwanga wa kutosha humu ndani.

Hili ni darasa, darasani humu kuna meza ambazo zimepakwa rangi ya kijani. Kando ya meza hizo, kuna viti vya plastiki ambavyo vina rangi tofauti, tofauti. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae na ukuta imepakwa rangi nyeupe.

Hiki ni chumba cha kulala. Kuna kitanda ambacho kimetandikwa kwa kutumia malazi yenye rangi ya bluu. Kwa umbali kidogo, kuna kiti na meza. Mezani kuna maua. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hili ni bweni. Kuna kitanda kimoja ambacho kimetandikwa vizuri. Kando ya kitanda hicho, kuna meza na kiti, zote ni nyeupe kiti ni ya plastiki, na upande wa nyuma ya kiti ni ya rangi nyekundu. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hii ni maktaba. Kuna vitabu za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna wanafuzi ambao wanasoma kwenye meza. Jumba hili halina mwangaza wa kutosha na limepakwa rangi nyeupe kwenye ukuta.

Hili ni darasa. Lina wanafunzi wengi. Wanafunzi hao wanaonekana wakiwa wamesikiliza kwa umakini. Kuta za darasa hili limepakwa rangi. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani. Kwenye meza iliyo mbele kuna kitabu kimoja.

Hili ni bweni, lina vitanda viwili vya vyuma na vimepakwa rangi nyeupe. Vitanda hivyo vimetandika vizuri na malazi ni nyeupe. Dirisha limefunguliwa ili iweze kuleta mwangaza humo ndani.

Hili ni bweni, sakafu yake imepakwa rangi nyekundu, bweni hili lina vitanda vingi ambavyo vimetandikwa vizuri. Ukuta na paa imepakwa rangi nyeupe kuna mwangaza wa kutosha humu ndani. Kuna kiti moja nyeupe ya plastiki.

Hili ni maktaba, kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Kuna watu ambao wamesimama wakijaribu kutafuta vitabu. Humu ndani hakuna mwangaza wa kutosha na paa limepakwa rangi nyeupe.

Hili ni maktaba. Kuna wanafunzi watatu ambao wamemeketi kwenye meza huku wakisoma vitabu. Mmoja Kati yao amevaa barakoa yenye rangi ya buluu. Kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Kuna nafasi wa kutosha humu ndani na sakafu imejengwa Kwa kutumia vigae nyeupe.

Hii ni maabara ya sayansi. Kuna vifaa ambavyo vinatumika katika zoezi za sayansi. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna vifaa ambavyo vimetegenezwa kwa kutumia glasi.

Hili ni bweni. Kuna kitanda kimoja ambacho kimetandikwa vizuri .Kimefunikwa kwa kutumia shuka ambayo ina rangi ya buluu. Kuta zake zimepakwa rangi na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Mlango wake una rangi ya buluu.

Hii ni darasa. Ina madawati mengi na viti vingi. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na sehemu ya chini ya ukuta umepakwa rangi ya bluu. Paa nayo imepakwa rangi nyeupe. Darasa hili lina madirisha mengi.

Hili ni bweni. Lina vitanda vitatu ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao. Kila kitanda lina mto. Dirisha limefunguliwa na lina pazia ambazo vina rangi ya hudhurungi. Ukuta umepakwa rangi nyeupe na sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Chumba hiki ni kanisa. Hii ni kwa sababu mbele kwenye ukuta kuna msalaba ambao umebandikwa. Kuna viti ambavyo vimepangwa, na ina rangi ya blue .Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani .

Kuta za chumba hiki kimepakwa rangi. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna nafasi mkubwa kwenye chumba hiki. Kuna mwangaza wa kutosha na kuna taa ambazo zinawaka kwenye paa la chumba hiki.

Hili ni darasa. Kuna mwalimu ambaye amesimama mbele ya darasa huku akifundisha wanafunzi kwa kutumia ubao mweupe. Wanafunzi hao wanamsikiliza kwa makini. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna mwangaza wa kutosha humu ndani.

Jnego hili limepakwa rangi ya aina mbili. Kuna rangi nyeupe na kuna rangi ya blue .Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae ambaye ina rangi ya hudhurungi. Kando ya jengo hilo kuna miti ambazo zimemea.

Hili ni bweni. Halina mwangaza wa kutosha. Lina vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia chuma. Lina dirisha moja ambalo limefunguliwa. Ukuta umepakwa rangi nyeupe na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hiki ni chumba cha kulala. Lina vitanda viwili ambavyo vimetandikwa. Matandiko yana rangi ya kijani. Kuna mlango wa bafu ambao umepakwa rangi nyeupe na ni wazi. Ukuta pia umepakwa rangi nyeupe na kuna picha ambazo zimetundikwa ukutani.

Chumba hiki kina mwangaza wa kutosha, dirisha haina pazia, sakafu imejengwa kwa kutumia vigae ambayo ina rangi ya hudhurungi. Kuta zake nazo zimepakwa rangi, paa pia imepakwa rangi nyeupe.

Hili ni darasa. Ni la watu wakubwa. Hawajavalia sare. Kuna mwalimu ambaye ameketi kwenye meza anawaelezea jambo. Kuta za darasa hili zimepakwa rangi nyeupe na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni bweni. Lina vitanda viwili . Vyote viwili vimetandikwa . Pazia vimefunguliwa na pazia zina rangi ya hudhurungi na kuna moja ya katikati ambayo ni nyeupe. Ukuta zimepakwa rangi na kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Hili ni bweni. Bweni hili lina vitanda viwili ambavyo ina malazi nyeupe. Kila kitanda kina neti ambacho kinasaidia katika kuzuia mbu. Kuna dirisha ambao umefuguliwa na sakafu umepakwa rangi ya kijivu.

Hili ni darasa. Kuna mwalimu ambaye amevalia shati nyeupe anafundisha wanafunzi. Amesimama katakati ya madawati. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati ambazo zimepakwa rangi nyeupe. Kuna taa ambazo zinawaka.

Chumba hiki kimepakwa rangi nyeupe kwenye ukuta. Kwenye ukuta kuna rafu ambayo pia imepakwa rangi nyeupe. Kuna runinga ambayo imebandikwa ukutani na chini ya runinga hio kuna meza na kiti.

Sakafu ya jumba hili limetengenezwa kwa kutumia vigai ambavyo vimerembeshwa. Kuna dirisha ambayo ina pazia nyeupe, pia kuta za chumba hiki, zimepakwa rangi nyeupe. Kuna kiti na meza.

Hili ni darasa. Kuna mwalimu ambaye amesimama mbele ya darasa hilo uku akifundisha wanafuzi. Wanafuzi wameketi kwenye viti ambayo ni ya rangi ya buluu uku wakimsikiliza. Kuna mwangaza wa kutosha humu na kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Huu ni uwanja, uwanja huu ni wa mchezo wa mpira. Kuna wachezaji ambao wamevalia sare. Wengine wamevalia sare nyeusi. Yule ambaye ameshikilia mpira amevalia sare ambayo ina rangi ya chungwa. Kuna mashabiki ambao wameketi kando ya uwanja.

Hiki ni chumba cha kulala. Kuna kitanda kimoja ndogo ambayo imetandikwa vizuri. Kando ya kitanda hicho kuna meza na kiti. Vyote viwili vina rangi nyeupe. Kuta pia zina rangi nyeupe.

Hili ni darasa la watoto wadogo. Kuna padri mmoja ambaye amevalia kanzu nyeusi na kofia nyeusi. Watoto hao wamelala kwenye madawati zao. Kwenye ukuta kuna karatasi ambazo wanatumia kusoma.

Hili ni basi la shule, limeandikwa Mang'u High School, imepakwa rangi ya manjano. Kwa umbali, kuna miti ambazo zinaonekana na hali ya anga ni tulivu, ingawa mawingu ni nyeupe.

Hili ni darasa, viti vimepangwa, vikiwa vimekaribia ukuta. Viti hivyo vina rangi ya manjano, na mengine yana rangi nyekundu. Sakafu imepakwa rangi nyekundu. Kuta na paa zimepakwa rangi nyeupe, na kuna taa ambazo zinawaka kwenye paa.

Hili ni bweni. Bweni hili lina vitanda vitatu ambavyo vinaonekana. Kila kitanda kimetandikwa vizuri. Kuta za bweni hili limepakwa rangi nyeupe na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae. Kuna mlango mmoja ambao uko wazi.

Chumba hiki kina mwangaza wa kutosha. Sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae. Kuta na paa zimepakwa rangi nyeupe. Dirisha umefunguliwa, ili uweze kuleta mwangaza humu ndani. Pia kuna meza na viti.

Huu ni uwanja wa mchezo, kuna wanafunzi ambao wamevalia sare za michezo, wamefunika macho zao kwa kutumia vitamba yenye rangi ya manjano. Wamesimama kwenye mchanga, kando yao kuna nyasi ambazo zimekatwa.

Hili ni darasa. Kuna watoto ambao wameketi huku wametengeneza duara. Kuna mwalimu mmoja ambaye ameketi huku akionyesha mtoto mmoja kusoma. Sakafu ina zulia ya rangi ya buluu na kuna mikoba ambayo vimetundikwa ukutani.

Kuna mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum ameketi na mwalimu wake. Mwalimu huyo ni wa kike. Wote wanaonekana wakiwa na furaha kwa sababu wamecheka. Mezani kuna kitabu na nyuma yao kuna rafu moja ambayo imepakwa rangi nyeupe.

Kuna wanafunzi watatu ambao wameketi hapa mbele, mmoja ni wa kiume na wawili ni wa kike. Wale wa kike wana nywele ndefu. Wanafundishwa kwa kutumia njia ya ishara. Kuna mmoja ambaye ameketi mbele yao anaonekana kuwa ndiye mwalimu wao.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum. Anafundishwa na mwalimu wa kike ambaye anakata nywele zake ndefu. Mwanafunzi huyo amevalia miwani. Ananywele nyeusi. Mwalimu wake ana nywele nyeupe. Kuta za darasa hii imepakwa rangi nyeupe.

Hili ni darasa kuna wanafunzi wawili ambao wameketi mbele ya darasa hili, wamefungua kitabu na wanasoma kwa kutumia mikono inaashiria kua wana mahitaji maalum. Nyuma yao kuna mwanafunzi moja ambaye uso wake hauonekani.

Mwanafuzi huyu wa kike amesimama na ameshikilia kitabu mkononi mwake, amefungua kitabu chenyewe kuashiria kuwa anasoma, amevalia miwani na anaonekana kuwa ana furaha kwa sababu ametabasamu.

Hili ni darasa la wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Kuna mwanafunzi mmoja wa kike ambaye ameketi katikati, ana nywele ndefu na amevalia miwani. Pia ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Kuna jambo ambalo anaelezea na kwa mkono mmoja ameshikilia kalamu na nyingine imeshikilia karatasi. Amewekelea rununu yake kwenye paja.

Hapa kuna mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu ni wa kike. Ana nywele ndefu. Mwanafunzi anaonekana kua ana mahitaji maalumu. Amevalia shati ya rangi ya manjano. Mezani kuna kitabu na kompyuta ya mkono.

Hawa ni watoto wenye mahitaji maalum. Kuna watoto wawili wa kike na wawili wa kiume. Kila mmoja ana rangi mkononi. Wa kwanza ana rangi nyekundu, wa pili rangi ya buluu, wa tatu rangi ya kijani na wanne ana rangi ya manjano.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anamahitaji maalum. Anasoma kwa kutumia mikono yake. Ana nywele ndefu ambazo ni za rangi ya hudhurungi. Amevalia shati nyeupe. Ana kitabu mezani ambayo anatumia kusoma.

Huyu ni mtoto ambaye ana mahitaji maalum. Anajifundisha kucheza. Amevalia shati ambayo ina mistari. Anaonekana kuwa na furaha kwa sababu anatabasamu kuonyesha meno yake. Nywele zake zimenyolewa vizuri.

Kuna mwanafunzi mmoja wa kiume ambaye ameketi kwenye kiti cha plastiki. Kiti chenyewe kina rangi nyeupe. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa ana mahitaji maalum. Amevalia kifaa ambacho kinamsaidia kuskia vizuri masikioni. Ameketi mbele ya kompyuta ya mkono.

Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji maalum wanafundishana kwa kutumia ishara. Mezani kuna vitabu viwili ambavyo vimefunguliwa, meza hiyo imepakwa rangi ya bluu. Kwa umbali kuna wanafunzi wengine ambao wamesimama.

Kuna mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum anafundishwa na mwalimu. Mwanafunzi huyo amevalia shati yenye mikono nyekundu. Mwalimu wake amevalia shati nyeupe. Mwalimu huyo ni wa kike na ana nywele ndefu.

Hili ni maktaba .Hapa mbele kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi, huku akisoma kwa kutumia mikono yake. Anaonekana kuwa ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum. Kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Mtoto huyu ni mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum. Amecheka huku akiwa ameingiza mkono wake mmoja kwenye mdomo wake. Ana nywele fupi. Mwalimu wake anamwelekeza na mwalimu huyo anaonekana akiwa na furaha.

Kuna mwalimu ambaye amevalia miwani. Anajaribu kufundisha mwanafunzi mmoja wa kike ambaye ana nywele ndefu. Mwalinu huyo amevalia shati lenye rangi nyeusi. Sakafu ya darasa hili ni limepakwa rangi nyeupe.

Kuna mwanafunzi mmoja ambaye ana mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Kuna mwalimu wake ambaye anamfundisha. Mwalimu huyo ni wa kike na ana nywele ndefu. Mezani, kuna kitabu na kalamu.

Mtoto huyu mdogo anafundishwa kusoma kwa kutumia ishara, ana nywele ndefu. Mwalimu wake haonekani vizuri kwa sababu ameangalia upande ule mwingine. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Kuna watoto wawili ambao wameketi kwenye sakafu. Ni watoto ambao wana mahitaji maalum. Watoto hao wanaonekana wakiwa wana matatizo ya miguu. Kwenye sakafu kuna zulia ambayo ina rangi ya buluu.

Hii ni darasa ya watoto ambao wana mahitaji maalum. Kuna mtoto mmoja wa kike ambaye amevalia nguo yenye rangi ya waridi. Wanamwangalia mtoto mmoja wa kiume ambaye amevalia shati ya kijani na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mezani, kuna makaratasi na watoto hao wawili wameshikilia kalamu mkononi. Mwalimu wao amevalia nguo ya rangi ya buluu.

Hapa mbele kuna mwanafunzi mmoja wa kiume ambaye amesimama. Mgongoni amebeba mkoba, na kwenye mkono ameshikilia vitabu viwili. Kitabu kimoja kina rangi ya blue na ingine ina rangi nyeusi.

Kuna mwanafunzi mmoja wa kike ambaye anafundishwa na mwalimu wake kusoma kwa kutumia ishara ya mikono. Mwanafuzni huyo ana furaha kwa sababu ametabasamu. Ana nywele ndefu ambayo ni nyeusi. Mwalimu wake amevalia saa mkononi.

Kuna mwanadada ambaye ana nywele ndefu na kuna mwanaume ambaye amenyoa nywele zake vizuri. Wanafunzana kwa kutumia njia ya ishara. Mwanaume huyo anaonekana akiwa na furaha kwasababu ametabasamu. Wote wawili wamevalia shati ya rangi nyeupe.

Kuna mwanafunzi ambaye ana mahitaji maalum, anafundishwa na mwalimu wake ambaye amesuka nywele. Mwanafunzi huyo ameshikilia kalamu. Kuna kalamu mengine ambayo yako mezani. Meza ina rangi nyeupe, dirisha ni wazi na kuna mwangaza wa kutosha humu ndani.

Hili ni darasa la watoto ambao wana mahitaji maalum. Kuna mmoja ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Watoto hawa wanaandika kwenye vitabu vyao. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha, kuta zimepakwa rangi nyeupe, na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.